Kundi la chupa na makopo ya mbolea au virutubisho vya mimea. Baadhi hizo zimepangwa kwenye meza au sanduku. Kuna aina mbili kuu za bidhaa, moja ina lebo nyekundu na nyingine ina lebo ya kijani.

Hiki ni chombo cha kuhifadhi samaki yenye mwanga mweupe na wapinki. Chombo hiki kina mapambo ya bandia ndani ikiwemo mimea ya bandia ya rangi ya waridi na mchanga mweupe chini. Kimewekwa juu ya kabati la rangi ya kahawia.

Kuna samaki wakiogelea kwenye chombo kikubwa cha kioo kinachofanana na aquarium . Chombo hicho kimeundwa kwa cylinder kubwa na kimezungukwa na miti ya plastiki na miaba. Kuna mwanga wa samawati unaangazia ndani ya chombo.

Mfumo wa aquaponics ambapo mimea na samaki vinakuzwa pamoja. Juu kuna kitanda cha bustani chenye saladi au mimea mingine ya majani inayokua vizuri. Chini ya kitanda hiki kuna tangi la maji ya blue .

Huu ni mti wa ndizi au mgomba, ukiwa umefungwa kwa kitambaa cheupe labda ili kulinda shina lake kutokana na baridi. Majani ya mti huo yanaonekana yakiwa juu kabisa, huku chini kuna nyasi zilizokauka. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya ua au bustani.

Hii ni mimea ya nyanya iliyopandwa kwenye bustani. Kuna nyanya nyingi baadhi zikiwa zimeiva na kuwa nyekundu na nyingine bado mbichi zenye rangi ya kijani. Mimea ya nyanya imeungwa mkono na miti midogo ili isidondoke. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na udongo unaonekana kuwa wenye rotuba.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba hio inaonekana mirefu na yenye majani makubwa ya kijani. Mingine tayari imetoa ndizi, ambazo bado ni mbichi na zimefunikwa na rangi nyeusi au zimekauka.

Huyu ni mwanamume akiwa amevaa kofia, fulana nyeusi na buti akishika mkungu mkubwa wa ndizi bichi. Mbele yake kuna rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwa uangalifu. Baadhi ya majani ya ndizi yanaonekana chini kuonyesha mazingira ya kilimo au soko.

Hapa ni katika eneo kubwa la wazi lililojawa na ma crate mengi ya nyanya zilizokomaa, watu kadhaa wako kwenye eneo hilo, baadhi wakiwa wameinama na kushughulikia nyanya mwanaume mmoja amevalia suti ya samawati akionekana akiendelea mbele.

Hii ni sanduku la dawa ya mifugo inayoitwa ClosaMectin. Sanduku hilo lina rangi nyekundu na njano. Juu ya sanduku imeandikwa kwa herufi kubwa, FOR ANIMAL TREATMENT ONLY .

Hili ni chupa kubwa la dawa, inayoonekana kama sindano ikiwa na lebo nyeupe. Kwenye lebo kumeandikwa jina ya dawa. Chupa inaonekana kuwa na kioevu cha rangi ya kahawia.

Hii ni bidhaa ya dawa ya mifugo. Kuna sanduku na chupa ya dawa zote zikiwa na lebo zinazofanana. Maelezo mengine muhimu yameandikwa kwenye chupa hiyo. Kwenye lebo, kuna picha za punda na farasi.

Hizi ni chupa kadhaa za dawa zilizopangwa kwenye rafu. Zote ni za rangi ya kahawia au wazi. Zina lebo nyeupe. Lebo hizo zinaonyesha majina ya dawa na maelezo mengine.

Huyu ni muuzaji wa matunda, amesimama mbele ya rafu zilizojazwa matunda, matunda haya ni pamoja na tikitimaji, embe mananasi na machungwa, mwanamke huyo amevaa fulana yenye mistari ya rangi ya waridi na yeupe na aproni .

Huyu ni mwanamme akiwa katika soko la mboga. Anashikilia mimea miwili ya brokoli, mmoja kwa kila mkono na anatabasamu kidogo huku akitazama kamera. Mbele yake, kuna meza au kibanda. Kuna rundo la karoti, maharagwe na mboga nyingine.

Hili ni eneo la sokoni lenye shughuli nyingi. Katikati kuna rundo la magunia yaliyojaa mchele au nafaka nyingine. Baadhi ya magunia hayo yamefunguliwa yakionesha bidhaa ndani. Nyuma ya magunia kuna watu wawili wazima mmoja amevaa shati nyeupe akisimama na mwingine amevaa shati la njano.

Wanaume wawili wakipakia nyanya kwenye kreti za kijani. Wote wawili wamevaa nguo za kawaida na mmoja wao ana kofia nyeupe. Wanaonekana wakiwa shambani au kwenye eneo la kueka mazao.

Wachuuzi wawili wa kiume wanashughulikia ndizi mbichi kwenye soko la wazi. Wamevalia sare zinazofanana na wameinama wakichagua ndizi kutoka kwenye makreti meusi yenye maandishi twiga. Juu yao kuna miavuli miwili mikubwa inayotoa kivuli.

Hili ni soko la wazi au duka la mboga. Katika picha kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa. Kuna rundo la nyanya, maembe ya kijani na kabichi. Katikati kuna vikapu vikubwa vilivyojaa pilipili hoho na vitunguu. Mbele kuna majani na matunda mengine.

Hapa ni ndani ya shamba la kisasa la kilimo cha wima. Kuna watu wawili wote wamevalia nguo nyeupe maalum za kufanyia kazi, kofia za nywele na glavu. Wanaonekana wakiangalia au kutunza mimea ya mboga ambayo imepandwa katika rafu nyingi zilizo na taa maalum.

Hili ni rundo la magunia au mifuko iliyojazwa bidhaa ya shambani kama vile vitunguu saumu. Vitunguu hivi ni vyeupe na vimefungashwa kwenye mifuko ya wazi ya rangi ya samawati. Mifuko hiyo imepangwa kwa wingi, labda katika ghala au sehemu ya kuhifadhi mazao.

Rundo kubwa la matunda ya parachichi yametawanyika kwenye sakafu ya gala au chumba kikubwa. Parachichi hizo zina rangi tofauti, nyingi zikiwa za kijani kabichi na zingine zikiwa nyeusi au za zambarau, ikionyesha viwango tofauti vya kuiva.

Mimea ya mboga huenda kabeji au sukumawiki imepandwa kwenye viungo vingi vya udongo vilivyopangwa kwa safu ndefu viungo hivi vimepangwa kwenye paa la jengo au eneo la wazi la nyumbani mimea ina majani makubwa ya kijani na inaonekana kuwa na afya njema.

Hii ni bustani ya wima, ambapo mimea mbali mbali inakuzwa. Mimea mingi ni ya mboga za majani, kama vile spinachi au kabichi ya kichina, ambayo inakua kutoka kwenye matundu ya mfuko mweusi mkubwa.

Hii ni mimea ya mboga, huenda mboga za majani kama vile spinachi zikiwa zimekua kwenye masanduku au vyombo vyeusi. Mimea hio ina majani makubwa ya kijani kibichi na inanekana kuwa na afya njema. Inaonekana kama bustani ndogo au jikoni ambapo mimea inakuzwa kwenye vyombo badala ya ardhi.

Hili ni kundi la majani makubwa yaliyo na rangi ya kijani kibichi na mishiba mikubwa ya majani, mmea huu unaonekana kua ni aina ya mboga kama vile sukuma wiki, majani yamekusanyika pamoja yanaonekana kua na afya na yanakua kwenye udongo.

Hili ni shamba au bustani ndogo iliyojaa mboga za majani. Mbele kabisa kuna mimea ya kabichi iliyokua vizuri yenye majani makubwa ya kijani. Nyuma yao kuna mimea ya mboga nyingine huenda spinachi au sukuma wiki yenye majani ya kijani kibichi na mishipa nyekundu.

Hii ni bustani ya paa iliyoko juu ya jengo Katikati ya jiji kuna sehemu ndogo ya mbao iliyoekwa viti viwili vya kupumzika vya rangi ya chungwa. Sehemu hii imezungukwa na mimea na maua ya kijani kibichi. Kwa mbali kuna paa za rangi zingine, za rangi nyekundu na majengo marefu ya jiji.

Hii ni mimea ya kijani kibichi aina ya brocoli ambayo imepandwa kwenye makopo ya maji ya plastiki ya samawati, yaliyokatwa kwa katikati yakiwa yamewekwa kwenye rafu, kila mmea unaonekana kuwa na afya na majani yake ya kijani yanaonekana vizuri.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kama mahindi au mtama. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari mirefu inayoonekana wazi. Nyuma ya shamba kuna milima na vilima vinavyoonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Hii ni bustani ndogo ya mboga. Imeundwa kwa kutumia mbao mbili ndefu, ambazo zimekuwa mpaka wa bustani. Ndani ya bustani kuna mimea mbalimbali ikiwemo kabichi, inayonekana vizuri mbele ya nyanya, iliyoota kwa wingi.

Hili ni shama ya mahindi likiwa na mimea michanga ya mahindi inayokua kwenye udongo wenye rotuba. Mimea imepandwa kwa safu na inaanza kukuwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa umevunjwa na unyevu unyevu kidogo ukitengeneza matuta karibu na mimea.

Hizi ni mboga za majani za sukuma wiki au kabichi ya kichina zikiwa zimekua vizuri. Majani ni ya kijani iliyokolea na yana muundo ya mikunjo mikunjo. Udongo unaozunguka mimea umejaa majani makavu ambayo labda yametumika kama mbolea asili.

Shamba lililolomwa ambapo mimea michanga inaonekana ikikua kutoka ardhini, mmea mmoja unaonekana kwa karibu sana mbele ya picha, mimea mingine inaonekana kwa mbali, hali ya hewa inaonekana kuwa na mawinu, ingawa kuna mwanga wa jua.

Hii ni bustani kubwa au shamba ndogo lililojaa mimea ya mboga. Kuna mimea mbalimbali ikiwemo kabichi, viazi na mboga nyingine. Mimea hiyo imepangwa kwa mistari na inaonekana kuwa na afya njema. Kuna nguzo za mbao zilizochomwa ardhini, huenda zimetumika kufunga mimea.

Mmea huu wa mboga una majani labda mchicha au aina nyingine ya mboga, majani yake ni makubwa ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Mmea huu unakua kwenye udogo na unaonekana kuwa na mashuna.

Hawa ni watu watatu, wakitembea kwenye njia ya udongo iliozungukwa na msitu mnene, na miti. Mbele kuna mwanaume mzima, na nyuma yake kuna watoto wawili, wote watatu wanatembea mbele, wakielekea mbali, na mpiga picha.

Hili ni kundi la watu wanaopanda miti kwenye eneo lenye milima. Watu wawili wa kike wako mbele ya picha. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa vazi la kijani na ameshika mche wa mti, huku akitabasamu. Mwanamke aliye upande wa kulia amevaa sweta nyekundu na amefunika mabega yake kwa kitambaa chenye rangi tofauti.

Hili ni kundi la watu wakiwemo maafisa wa jeshi waliovalia sare za kijeshi na raia wachache. Wanakusanyika pamoja kwa ajili ya shughuli ya upandaji. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya maua na sketi nyeusi.

Hii ni njia ya mchanga au udongo inayopita katikati ya msitu . Njia hiyo ni nyembamba na inapinda kidogo . Kila upande wa njia kuna miti na vichaka vyenye majani mengi . Upande wa kulia, mimea inaonekana ni mirefu na minene ikifunika njia kwa kiasi.

Vijana wawili wanapanda miti. Kijana aliye upande wa kushoto amevaa fulana nyeusi na miwani na anatumia mikono yake kuweka udongo kwenye mche wa mti. Kijana aliye upande wa kulia amevaa fulana ya njano na anashika mche wa mti kwa uangalifu.

Hii ni njia ya udongo, na mawe kwenye mazingira ya msitu au kichaka. Njia hio inaelekea kwenye vichaka vingi vya kijani. Kuna mshale mweupe mkubwa uliopakwa chokaa au rangi chini ya ardhi unaoonyesha mwelekeo wa kuelekea kwenye njia hio.

Hii ni sehemu ya kuingilia katika hifadhi ya msitu wa Karura upande wa barabara ya Limuru jijini Nairobi. Katika sehemu hii kuna bango kubwa la kijani na nyeupe ambalo limeandikwa Karura forest na mshale unaoelekeza upande wa kushoto.

Huyu ni mwanamke wa kiafrika akiwa amesimama karibu na eneo lenye miti na mimea mingine mingi. Mwanamke huyo amevaa fulana ya kijani na sketi nyeusi yenye miraba, anaonekana akigusa au kuchunguza mti mdogo wa kijani mbele yake.

Hili ni eneo la kuingilia kwenye hifadhi ya msitu wa Karura. Kuna vibao viwili vi vikubwa vya mbao, kimoja kikiwa na label ya Karura Forest Service na maelezo ya Karura forest block na ukubwa wake. Kuna kibao kingine chenye maelezo kuhusu hifadhi na historia yake.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wamevalia fulana za kijani na sketi nyeusi. Wakipanda miti au miche midogo. Wote wako wameinama chini na wanashughulikia mimea hiyo iliyopangwa kwenye mifuko midogo ya plastiki. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani kibichi yenye miti na mimea mingine kuashiria kuwa wako kwenye bustani au eneo la kitalu.

Hili ni kundi la parachichi liliokomaa likininginia kwenye mti wake likiwa limezungukwa na majani mabichi matunda hayo yanarangi ya kijani iliokolea na ganda lenye muundo wa vipele na yanaonekana yakingoja kuvunwa.

Kundi la matunda ya pasheni ambayo bado hayajakomaa, yakining'inia kwenye mmea wake. Matunda hayo yana rangi ya kijani kibichi na bado yananig'inia kwenye matawi. Majani ya mmea pia yana rangi ya kijani kibichi. Yanaonekana wazi yakizunguka matunda.

Hili ni bustani ya mboga iliyopangwa vizuri. Kuna aina mbali mbali za mboga zimepandwa kwenye vitanda tofauti. Mbele kuna majani ya kijani na nyuma yake kuna mboga nyingine yenye majani ya rangi ya zambarau. Katikati kuna mstari wa mimea yenye majani makubwa ya kijani.

Hii ni matunda ikiwa bado kwenye mti. Matunda haya ni machanga na yana rangi ya kijani na nyekundu, yakiwa bado yamefunikwa na taji la maua ya manjano kwenye ncha. Mti huu una majani mengi madogo na ya kijani kibichi.

Matunda haya ni mekundu. Yanaonekana yakiwa yamepandwa kwenye mti. Yako kwenye matawi ya mti na majani ya kijani yanayozunguka. Hali ya matunda inaashiria yameiva na yamekuwa tayari kwa kuliwa.

Matunda ya pilipili hoho, zikiwa zinakua kwenye mmea wake. Kukona pilipili hoho tatu zinaonekana wazi, moja ni ya kijani na zingine mbili ni nyekundu. Pilipili izo zinaonekana kuwa na maji au matone ya umande juu yake.

Shamba lenye mimea miwili tofauti iliyopandwa pamoja ambapo upande wa kushoto kuna mistari ya mimea mirefu inayonekana kuwa mahindi na upande wakulia kuna mistari ya mimea midogo na mihogo labda maharagwe au mimea mingine ya mikunde.

Hii ni shamba kubwa la kilimo lililojaa mimea ya mboga, imepangwa kwenye mistari mirefu kuna aina tofauti za mimea ikiwemo ile ya rangi ya kijani kibichi na mistari michache ya mimea ya rangi ya zambarau na nyekundu katikati.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ndani ya chafu. Kuna reki yenye ghorofa nne iliyojengwa kwa mabomba meupe. Kila ghorofa ina mmea wa lettuce inayokua.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponiki au wa wima, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyopangwa. Kuna mmea mbali mbali, ikiwemo mboga za majani na mimea midogo, ikiwa imepandwa kwenye mashimo madogo kwenye mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo wa wima wa hidroponiki ndani ya chafu, mimea ambayo inaonekana kuwa aidha mbalimbali ya mboga zimepandwa katika nguzo ndefu nyeupe zilizopangwa wima. Nguzo hizi zimefungwa na kuning'inizw kutoka kwenye muundo wa juu wa chuma. Kila nguzo ina matundu ambapo majani yanachipuka.

Hili ni trekta nyekundu la zamani likiwa limesimama katikati ya shamba la mizabibu ardhi inaonekana kuwa na rangi ya udongo mwekundu nyuma ya trekta hilo kuna mistari mirefu ya mizabibu anga linaonekana kuwa na mawingu mazito na nyuma yake kuna milima.

Hizi ni nyanya nyingi zikitembea kwenye mkanda wa kusafirisha katika kiwanda cha usindikaji. Nyanya hizo ni nyekundu na ziko nyingi sana zikijaa nkanda wote. Mkanda huu unaonekana kuwa na matundu madogo madogo. Nyanya zilizo tayari zimekanganywa na zinaonekana kuanguka china ya mkanda.

Wanaume hawa wawili wako ndani ya chafu waki kagua mimea, wana onekana wakiwa wamesimama kwenye njia ya udongo katikati ya safu mbil za mimea inayo kua. Mmea una onekana kuwa pilipili au aina nyingine ya mmea unao hitaji kupandwa kwa njia ya mti.

Hili ni shamba la mboga ambalo liko ndani ya chafu. Kwenye sehemu ya mbele kuna majani ya kijani kibichi ya mboga, labda kabiji au sukuma wiki, yakiwa yamepambwa kwa njia ya kuvutia . Majani hayo yapo karibu na kamera na yanaleta hisia ya undani wa picha.

Hapa ni ndani ya chafu ya kilimo. Mtu mmoja ambaye amevaa shati la samawati anatembea katikati ya njia iliyowazi, akielekea upande wa nyuma wa chafu. Pande zote mbili, kuna mimea mingi inayokua, inaonekana kama ni pilipili hoho au mboga zingine za bustani.

Hii ni nyumba ya Kitaro, zilizojengwa kwenye mlima au eneo lenye mlima. Nyumba hizi za kitaro zina muundo refu na umefunikwa na plastiki nyeupe. Karibu na nyumba hizo kuna mashamba yaliyolimwa.

Huyu ni mkulima ambaye amevaa kofia nyeupe, ameinama akifanya kazi shambani. Anaonekana akitengeneza mfumo wa umwagiliaji, wa matone. Akishika mabomba ya plastiki. Mkulima huyo ameinama katikati ya mistari ya mashamba iliyolimwa vizuri.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa kwa ajili ya kupanda mihogo. Lina ardhi nyekundu, kuna vipande vidogo vya mihogo vilivyopangwa kwa mistari mirefu na kila kipande kinaonekana kama kidogo kilichoamka. Kila mstari wa mihogo una bomba la umwagiliaji.

Safu za mimea midogo, inaonekana kama pilipili hoho, zikikua ndani ya chafu au bustani. Kila mmea umepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi, na mabomba meusi madogo yanapita kando ya mimea.

Hii ni mandari ya milima, ikiwezekana Mlima Kenya au mlima mwingine mkubwa. Milima hiyo ina miamba mikali iliyotanda juu na baadhi ya maeneo yamefunikwa na theluji au barafu.

Hili ni ziwa la asili lililozungukwa na miti na milima, labda ziwa la volcano , ziwa hilo ni refu na lina rangi nyeusi kidogo likiwa limetulia, pwani yake imezungukwa na miti mirefu na misitu minene yenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mandhari ya savanna wakati wa machweo. Jua linazama likitoa mwanga wa dhahabu unaoangazia nyasi na miti. Katikati ya picha kuna mti mkubwa unaofanana na mti wa baobab na kando yake kuna dimbwi ndogo la maji.

Mandhari hii ni ya wazi inaonekana kama savannah katikati kuna mti mmoja mkubwa chini yake kuna twiga wawili ,wanyama wengine wadogo wanaonekana mbali kidogo nyasi zimekauka na zimekuwa na rangi ya kahawia dhahabu.

Hii ni mandhari ya msitu au savana ambapo njia ya udongo inapita katikati ya miti na vichaka, kwa upande wa kushoto wa njia kuna miti mikubwa yenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi na baadhi yamegeuka rangi ya manjano.

Mandhari hii ya eneo kubwa wazi lenye nyasi kavu na miti michache iliyotawanyika. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi meupe na meusi kidogo. Kwa mbali kuna mlima na vilima.

Haya ni mabanda ya kufugia wanyama labda sungura au kuku yaliyotengenezwa kwa mbao. Mabanda hayo yana ghorofa mbili au tatu, yakiwa na milango ya mbao na matundu yenye wavu. Kwenye mabanda hayo kuna chupa za plastiki zilizofungwa ambazo zinaonekana kama vyombo vya maji.

Hili ni kundi la sungura wakiwa ndani ya banda wakila mboga za majani. Kuna sungura wa rangi tofauti kama vile weupe, mweusi na kahawia na madoa. Banda hilo limejengwa kwa mbao na wavu wa chuma. Chini kuna takataka kidogo na kuna vyombo vya maji na chakula.

Huyu ni kuku mwekundu akiwa amekaa kwenye kiota kilichotengenezwa kwa majani makafu, kuku huyo ana macho mekundu na zega la kuku jeupe juu ya kichwa chake, pembeni yake upande wa kulia kuna kofia ya majani iliyo na mayai kadhaa ndani yake ,kofia iyo Ina rangi ya asili ya majani na ukingo wake umezungukwa na utepe wa samawati.

Hawa ni bata weupe wakiwa wanakunywa maji kutoka kwenye chombo cha mbao. Bata wanne au zaidi wanaonekana wazi wote wakiwa na manyoya meupe na midomo ya rangi ya machungwa. Bata mmoja ambaye yuko mbele kabisa ameinama akivuta maji na mdomo wake.

Ng'ombe watatu, huenda wa kike, wakiwa wamesimama kwenye zizi. Wana rangi ya kahawia na nyeupe na kila mmoja wao ana lebo ya rangi ya njano kwenye masikio yao. Ng'ombe walio mbele wanatazama moja kwa moja kwenye kamera.

Huyu ni kifaranga ambaye yuko katika kizuizi cha chuma ambacho kina rangi nyekundu. Kizuizi hicho kimefungwa kwa kamba ya rangi ya chungwa. Kifaranga huyo ameinua miguu yake juu na anaonekana kutaka kutoka nje.

Huyu ni bata mmoja akielea kwenye maji akiwa karibu na kamera bata huyu anarangi ya kahawia na mdomo wake unarangi ya manjano kichwa chake kina mistari ya rangi tofauti nyumba yake kuna bata wengine wakiwa mbali.

Kundi kubwa la sungura wako katika banda. Sungura hao wana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, kahawia na kijivu. Wengi wa sungura hao wamekusanyika karibu na kamera na baadhi yao wanaonekana wakichunguza mazingira yao.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia na madoa meupe, wako katika banda la kuku. Kuku hao wamesongamana baadhi yao wanatazama upande wa kamera. Kuku aliye mbele anaonekana wazi zaidi akiwa na sega la kuku jeupe na macho mekundu. Banda hilo linaonekana kuwa la kisasa.

Huyu ni samaki wa dhahabu, akiwa kwenye bakuli ndogo ya kioo iliyojaa maji. Bakuli imeekwa kwenye kifuniko cheupe, cha kokoto au mawe madogo. Samaki huyo, ana rangi ya machungwa, na mkia wa rangi nyeupe, na anatazama upande wa kamera. Mandhari ya nyuma ni yenye ukungu, na mwangaza wa rangi mbalimbali.

Ng'ombe mweusi na mweupe anayefanana na aina ya horsetain, akitazama moja kwa moja mbele , yuko nyuma ya uzio wa chuma, na sikio lake kuna alama. Nyuma yake kuna eneo la kijani kibichi na miti, na ng'ombe wengine wanaonekana.

Kundi la ndege wako katika ziwa. Mmoja mkubwa mweupe ambaye anaonekana kama mama anaelea katikati ya picha akifuatwa na vifaranga vyake vinne.

Huu ni ufugaji wa nyuki, ambapo kuna mfugaji, aliyevalia suti maalum na glavu za kinga, akishughulikia mzinga wa nyuki. Mfuko wa mbao, unaonekana kuwa mzinga. Una mfuniko wa kioo au plastiki juu yake.

Huyu ni sungura mwenye rangi ya kahawia akiwa na maskio marefu amesimama akiwa kizimba cha mbao. Sungura huyo anaonekana macho yake yamefunguka wazi na kuna sungura mwingine akionekana kwa mbali nyuma yake. Ndani ya kizimba kuna bakuli na machupa kuashiria ni mahali sungura huyo anapoishi.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amesimama akitazama tangi la kuhifadhi samaki. Mwanamke huyo amesimama mbele ya dirisha la kioo ananyoosha mkono wake kuelekea kwenye dirisha hilo. Ndani kuna papa mkubwa na kundi la samaki wengine wadogo.

Huyu ni msichana mdogo, amesimama mbele ya dirisha kubwa la chombo kikubwa cha samaki. Msichana huyo amesimama na mgongo wake unaonekana akipunga mkono wake kuelekea samaki ndani ya aquarium .

Hii ni pakiti ya mbegu za brokoli pakiti hio ina rangi yamanjano na kijani na ina picha kubwa ya kichwa cha brokoli. Kwenye pakiti kuna maandishi yanayosomeka Africas Best.

Hii ni sehemu ya ndani ya chafu kubwa, ikiwa imejaa mimea midogo mingi iliyopandwa kwenye sufuria. Mimea hiyo imepangwa vizuri kwenye safu, huku aina mbalimbali za maua na mimea mingine zikionekana. Muundo wa chafu unaonekana wazi, ukiwa na paa la plastiki au kitambaa maalum kinachoruhusu mwanga.

Hii ni rafu ya kuonyeshea mbegu za maua. Pakiti mbalimbali za mbegu, zimepangwa kwa mistari. Kila pakiti ina picha ya maua ambayo mbegu zake zimo ndani, na pia kuna jina la aina ya ua, na jina la kampuni.

Hii ni pakiti ya mbegu za mboga za majani hasaa basil. Pakiti hiyo ina rangi ya manjano na ina picha ya majani ya kijani kibichi . Maandishi kwenye pakiti inasomeka Africa's base EA seeds .

Wanaume wawili wamemshika mbwa, huku mmoja aliyevaa shati ya rangi ya kijani na suruali nyeusi amemkumbatia na kumshika. Mwingine amevaa kofia ya samawati akitumia chombo cha kuchomaza na kumtibu mbwa.

Hili ni banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao na wavu wa chuma. Banda hilo lina paa la mbao na limefanywa kama nyumba ndogo. Mlango wa banda umetengenezwa kwa wavu wa chuma. Ndani ya banda kuna mbwa wawili mmoja ni wa rangi nyeusi na madoa meupe na anatabasamu.

Huyu ni mbwa mdogo, mwenye manyoya mengi akioshwa ndani ya beseni la chuma. Mtu anaonekana akimshikilia kwa mkono mmoja na kummwagia maji kwa kutumia bakuli la chuma. Mbwa huyo ana manyoya meupe na kahawia na sura yake ni ya kupendeza.

Kundi la mbwa wanne wakiwa nje kwenye nyasi, wanaonekan kuwa na furaha na wanamtazama mpiga picha, wengi wao wakiwa wametoa ndimi zao nje. Katikati kabisa kuna mbwa wa rangi ya manjano anayeonekana kuwa Labrador au Golden Retriever .

Wataalamu watatu wa afya ya mifugo, wakifanya kazi katika shamba. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa mavazi ya kijivu na kofia ya nywele nyeupe, anashika kichwa cha ndama mweusi na mweupe. Mwanaume aliye katikati amevaa shati la kijani kibichi na anashikilia ndama huyo.

Hii ni ngozi ya tembo iliyojeruhiwa. Inaonekana kama ni sehemu ya ubavu wake. Kuna jeraha linalovuja damu nyingi. Mkono wa mtu aliyevalia glavu nyeupe ya matibabu unaonekana ukiwa unashika au kuchunguza jeraha hilo .

Huyu ni ndege mweusi mwenye rangi nyeupe ambaye ana manyoya meusi mengi, lakini ana baka kubwa la manyoa meupe, kwenye kifua chake na sehemu ya nyuma ya shingo. Mdomo wake mweusi na mkubwa. Anasimama kwenye jiwe kubwa lililofunikwa na mwani wa kijani.

Huyu ni ndege akitembea kwenye eneo lenye nyasi. Ndege huyo ana rangi ya kijivu na manyoya yenye mngao wa kijani kibichi kwenye mgongo wake. Ana mdomo mrefu uliopinda wa rangi nyeusi na eneo la uso wake karibu na macho lina rangi nyekundu.

Huyu ni tumbili mzima ameketi na tumbili mchanga, mzima ana manyoya ya rangi ya kijivu na inaonekana kama anamkumbatia na kumlinda mwanawe, tumbili mchanga amejikunja na kushikilia mama yake, akionyesha utegemezi. Wote wawili wanaonekana wameketi kwenye mwamba au kitu flani cha mawe karibu na maji.

Huyu ni twiga mrefu aliyesimama katika eneo lenye miti na nyasi. Twiga huyu ana muundo wa kipekee wa madoa meusi na ya kahawia. Yeye anatizama na kamera anaonekana mrefu na mwenye shingo ndefu. Eneo alilosimama linaonekana kama ni hifadhi au bustani la wanyama.

Huyu ni tumbili mdogo akiwa ameketi kwenye tawi la mti. Ana macho makubwa na ya rangi ya kahawia yanayotazama moja kwa moja kwenye kamera. Uso wake una rangi ya kahawia hafifu na manyoya ya mwili wake ni ya rangi ya kahawia kijivu.

Huyu ni ndege mweusi ambaye amesimama juu ya jiwe la rangi ya kijivu. Ndege huyo ana rangi nyeusi kichwani, mabawa na mkia. Kuna sehemu nyeupe inayopita katikati ya mwili wake kutoka shingoni hadi tumboni. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu kame yenye nyasi kavu.

Huyu ni kifaru mweupe mmoja mkubwa akiwa anavuka barabara ya vumbi iliyo na matawi mawili. Kifaru huyo anaonekana akitembea haraka. Nyuma yake kuna kifaru mwingine mdogo anayeonekana pia akivuka barabara. Mandhari ya nyuma ni savana au shamba lenye nyasi na miti kwa mbali.

Ndege mweusi na mweupe, ambaye anaonekana kama kunguru, akisimama juu ya sakafu ya mbao. Ndege huyu ana mdomo mkubwa, mweusi, na inaonekana ana minyororo kwenye miguu yake, labda kuzuia asiruke. Nyuma ya ndege huyo, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali, na vizimba vya wanyama.

Huyu ni tumbili, labda aina blue monkey akiwa ameketi kwenye jiwe anaonekana akila kitu kidogo chenye rangi ya chungwa labda tunda, tumbili huyo ni ya kijivu na nyeusi na ana ndevu nyeupe chini ya kidevu.

Huyu ni twiga mmoja akiwa amesimama karibu na mti ulio na majani mengi ya kijani twiga huyu anarangi ya kahawia na madoa meupe yanayofanana na muundo wa neti kichwa chake kinaonekana wazi na shingo yake ndefu imeinuliwa.